Hii ni huduma ya serikali inayo peanwa kwa wananchi, imeandikwa huduma center kwa lugha ya kimombo, inaonekana watu hao wnapanga foleni, hata hivyo wengine wamekaa chini wameonekana wamechoshwa au wamechoka kupanga foleni, ili wapate huduma kutika hii huduma center .

Hapa ni mazingira ya kazi ya Huduma Kenya inayotumika sana kuchukua cheti ya kuzaliwa na pia kuunda kitambulisho ya kuonyesha unatoka nchi hiyo. Katika picha hiyo pia inaonyesha kuna mteja fulani anahudumiwa na kuna wanawake wawili wanaomhudumu huyu mteja wakitumia tarakilishi.

Hao ni vingozi viongozi hao wanaonekana wanahutubia vyombo vya habari ni viongozi wa upinzani. Hapo nyuma imeandikwa chungwa house kwa lugha ya kimombo inaonekana ni wa watu wa chama cha ODM.

Huyu ni jaji mkuu wa mahakama wa juu hapa nchini Kenya. Jaji huyo anaitwa Martha Koome. Jaji huyo anajulikana sana kwa kusikiza kesi ya uchaguzi wa mwaka wa elfu mbili ishirini na mbili.

Hawa ni viongozi wa Kenya. Katika mkono wa kushoto, kuna spika wa bunge la taifa, spika wa seneti na majaji mkuu wa mahakama kuu ya hapa nchini Kenya. Pia kuna kiongozi wa wengi katika nyumba ya taifa na seneti. Na viongozi wengineo ikiwemo Khalwale ambaye ni seneti wa Kakamega.

Waziri mkuu wa zamani Raila Odinga anaonekana kuinua mkono ya mwenzake. Inaonekana anaapishwa ama anachaguliwa katika cheo fulani. Watu wengi hapa wamevalia kofia ya rangi ya manjano ambayo inatumika sana na chama cha ODM.

Hawa ni viongozi ambao wamevalia sare ya samawati, vingozi hao ambao wanaonekana ni wa upinzani wanaongozwa na Kalonzo , Kalonzo huyo alikuwa naibu wa Rais kitambo ambaye anaonekana kuongea katika mkutano hii.

Hawa ni watu wanaoonekana kutabasamu na kufurahishwa na kitu fulani. Hata hivyo, kitu hiyo inaonekana ni mchezo. Wanashangilia wakiinua mkono juu. Kuna mwenye amebeba bendera ya Kenya kumaanisha, wanaoshiriki mchezo wanaonekana wanatoka Kenya au ni klabu fulani ya mpira au mchezo yoyote, wanaotoka Kenya.

Haya ni mazingira ya uwangaji. Watu hao wanaenekeana kutabasamu na kufurahia mchezo inayoendelea. Hata hivyo kuna mmoja wao amesimama mbele yao, ambaye amevalia bendera ya Kenya, inaonekana anafurahisha hawa watu pia.

Hizi ni vitabu ambayo inatumika kama paspoti, wakati ambapo mtu anataka kutoka nje za nchi. Hiyo inaonekana ni vitabu mingi sana kumaanisha ni paspoti mingi inayotaka kupeanwa kutoka kwenye mahali inaundwa.

Hawa ni mashabiki wa mpira, wamevalia sare ya timu ambayo inayocheza rigi ya Kenya inayoitwa fc leopards hawa mashabiki pia kuna mwenye ammebeba bango amabyo imeandikwa khwakhola , kumaanisha wanaonekana wakishabikia timu hiyo, wametabasamu, wanashangilia.

Hawa ni watu ambao wamekaa chini. Watu hawa wanaonekana pia kutazama mechi katika uwanjani. Watu wengi hapa wamevalia rangi ya nyekundu. Pia kuna wenye wamevalia nyekundu inaonekana kuna anayeongea na mama nyuma yake, wanaonekana ni mashabiki wa mpira.

Hawa ni wachezaji wanaonekana wako katika mazoezini wachezaji hawa wamevalia rangi ya samawati wachezaji hawa wanaonekana kufurahia na kutabasamu wamevalia sare ambayo imeandikwa brookside kumaanisha wanaounga mkono wachezaji hawa ni brookside.

Hawa ni mashabiki wa mpira wanaonekana kutabasamu kumaanisha wanatazama mechi. Wamevalisha rangi ya manjano na pia wanaonekana wanasapotii timu ya tusker inaoshiriki katika ligi ya Kenya.

Hii ni mazingira ya uwanjani. Katika uwanja huu unaonekana watu wamejaa mno. Hata hivyo, mchezo inayoendelea ni ya mbio. Mbio hizo inaonekana kuwa imeanza sasa hivi, na pia katika uwanja huu kuna pahali pengine pa kuchezea mpira ambayo iko katikati ya hiyo uwanja.